Kuna migomba. Migomba hii ina majani marefu ya kijani kibichi na kuna miti mingi mbele ya migomba. Miti hii, ina majani ya rangi ya kijani kibichi. Miti hii, ni mirefu na ni mingi, iko kwa pamoja.

Miti ya mandizi yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi. Kuna wanawake wawili, mmoja amebeba mtoto mgongoni ameshikilia ndizi, mwingineamefunga kitambaa jeupe kichwani. Anaonekana kukata lile ndizi mkononi mwake kuna panga.

Mwanaume amevaa koti ya rangi ya manjano, mwanamme huyu amevaa kofia ya rangi ya manjano kichwani, amebeba mtungi wa kupulizia mkongoni, mtungi huu ni wa rangi ya manjano na una rangi ya bluu chini, anapuliza ngombe aliyesimama kwenye zizi.

Mwanaume amechutama chini ya ng'ombe. Mwanaume huyu anakamua maziwa, kuna ndoo iliyo chini anayo kamulia. Ngombe anayekamuliwa ni wa rangi nyeupe na krimu. Kule mbele kuna ukuta na miti iliyo na majani ya kijani kimbichi.

Ng'ombe wa maziwa amefungwa kamba miguu za nyuma mwanaume ameketi chini, mwanaume amevaa ovaroli ya rangi ya kijani kibichi anakamulia maziwa kwenye ndoo, ndoo hii ni ya rangi nyeupe.

Mgomba wa ndizi ulio mrefu sana na ulio na majani ya kijani kibichi unaonekana kujaribia kuanguka. Mgomba huu una mandizi ambayo ni mengi ya rangi ya kijani kibichi. Mwanaume mmoja amesimama pale ameshikilia mandizi yale.

Ng'ombe wawili wako kwenye zahanatini la mifugo. Paa la zahanati hii ni la mabati. Ng'ombe hawa, ni weusi. Kuna mwanamke aliyevaa kofia ya rangi nyeupe na mwanaume amesimama kando yake. Mbele ya zahanati hili, kuna miti iliyo na majani iliyo na rangi ya kijani kibichi.

Kuna mashada ya mandizi. Mashada haya, yamewekwa chini yamepangwa. Mashada haya, yana mandizi mengi ya rangi ya kijani kibichi. Kuna watu walio kwa umbali kwa mashada yale. Kuna wengine, wanaweka mashada haya ya ndizi kwa lori la rangi ya buluu.

Kuna ng'ombe kadhaa ambao wamelala na mwingine amesimama ng'ombe waliolala kunaye ana rangi nyeupe na mwingine ana madoa ya rangi nyeusi na yule ambaye amesimama ni wa rangi nyeusi na wengine wa rangi nyeusi pia wamelala.

Ng'ombe amefungwa nje ya zizi. Kuna mwanamume aliyesimama amevaa koti la rangi ya manjano na kola iliyo ya rangi nyekundu. Amevaa kofia kichwani mwake na barakoa. Mwanamume huyu amebeba mtungi wa kupulizia dawa kwenye mgongo. Mtungi huu una rangi ya manjano.

Kuna mwanaume na mwanamke mwanaume amebeba mtungi anaonekana kumwaga maji kutoka kwa mtungi kwa ndoo ambayo mwanamke ameshikilia. Maji mtungi ni ya kijani kibichi.

Ndizi ya rangi ya kijani kibichi yameekelewa chini, mandizi haya hayajaiva. Mwanamume mmoja ameshikilia mandizi anaekelea pale kuna gari liliyo kando la mandizi haya, kuna mapaa yaliyo kule mbele na mwanamke anaonekana akichagua mandizi pale.

Wanaume watatu waliovaa makoti ya maabara ya rangi nyeupe na kofia vichwani mwao za rangi nyeupe, wamesimama mwanamke aliyevaa shati ya rangi ya waruji amesimama mbele yao amevaaa miwani na kofia ya rangi nyeupe kichwani mwake.

Migomba ya mandizi iliyo na majani marefu ya kijani kibichi . Migomba hiii ina mandizi yaliyo ning'inia pale ,mama mmoja aliyevaa shati nyeupe na aproni ameshikilia mandizi Yale .mama huyu amefunga kitambaa kichwani.

Kuna mashanda mengi ya mandizi. Mashanda haya yameekelewa chini juu ya nyingine. Mbele kuna migomba, migomba hii ina majani marefu, majani haya ni ya rangi ya kijani kibichi. Mandizi yaliyo kwenye shanda ya rangi ya kijani kibichi.

Migomba iko kwa pamoja, migomba hii ina majani marefu, majani haya yamekatakatwa. Matawi haya ni ya kijani kibichi. Mbele ya migomba miti mirefu, miti hii ina matawi madogo, matawi haya ni ya rangi ya kijani kibichi.

Mandizi mengi ambayo hayajaiva ambayo yamewekanishwa yamewekwa mengi juu ya mengine, ni ya rangi ya kijani kibichi kuonyesha hayajaiva, kuna mkono ambao unaonekana kuwekelea mandizi juu ya mengine.

Ng'ombe mkubwa mnene aliye na rangi nyeusi na rangi nyeupe wa maziwa amefungwa kwenye zahanati la mifugo, amefungwa kwa nyororo. Mwanaume mmoja amevaa shati ya rangi nyeupe amesimama kando ya ng'ombe huyo.

Ng'ombe wanne wako katika dampu la takataka wanachokora. Ng'ombe aliye mweusi ana pembe zilizoangalia chini na refu. Ng'ombe mmoja mweupe ana pembe zilizoangalia juu na refu pia. Ng'ombe aliye na rangi ya mchana anaonekana akilia.

Migomba iliyopandwa kwa laini na mingi shambani, migomba hii ina majani marefu ya kijani kibichi, migomba hii inaonekana na mandizi, kuna mandizi pale mengi kutoka juu hadi chini yanayofanya mgomba ukashikiliwa na mti.

Mingi ya mandizi yamelazwa chini. Mashanda haya yamewekanishwa moja juu ya nyingine. Mashanda haya yana mandizi ya rangi ya kijani kibichi. Mashanda haya mbele yake kuna watu wengi waliosimama kama wanaokuja kununua.

Shamba hili lina sehemu tatu, kuna sehemu ya katikati ambayo imelimwa na kile ambacho kimepandwa kuna magugu na manyasi ya rangi ya kijani huku kando kuna mandizi, kule mbele na kando yake kuna mimea ya mahindi. Juu kuna mawingu.

Mgomba huu wa ndizi una majani ya kijani kibichi, majani haya yako kule juu na chini kuna majani ambayo yanaonekana kukauka, ina mandizi ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi, mandizi haya hayajaiva vizuri.

Shanda tatu za ndizi zimelazwa chini kwenye nyasi. Shanda hizi zina mandizi ya rangi ya kijani kibichi. Shanda lililo katikati lina mandizi matatu juu yaliyo ya rangi ya manjano. Mandizi hayo yameiva.

Mengi yameekwa juu ya kibanda. Mwanamke aliyejifunga kitambaa kichwani jeusi na kuvaa shati ya rangi nyekundu ameshikilia mandizi pale mbele, mwanamke mwingine kule mbele amevaa nguo iliyo na madoadoa ameshikilia mandizi, nyuma kuna watu wamesimama.

Shamba lililo na migomba mingi mirefu na mifupi iliyo na matawi ya kijani kibichi mirefu linaonekana na jumba liko kando yake lililo na paa ya rangi nyekundu. Pale chini migomba hii ina mandizi.

Ng'ombe wanne weusi na mmoja mweupe, wako ndani ya zizi. Zizi hili, lina paa la miti na nyasi juu. Mbele yake, kuna miti mirefu iliyo na majani madogo ya rangi ya kijani kibichi. Mwanaume aliyevaa, nguo ya buluu amesimama nyuma ya ng'ombe.

Kuna shanda la ndizi, mandizi haya yamewekelewa juu ya kibanda kilichotandikwa gunia la rangi nyeupe, na mtu amesimama amekichukua mandizi. Mandizi haya ni ya rangi ya manjano, mbele kuna mti ulio na matawi ya rangi ya kijani kibichi.

Migomba migomba hii ina matawi ya rangi ya kijani kibichi. Kwenye migomba hii ina shada la ndizi. Mashada haya yana mandizi ya rangi ya kijani kibichi. Mandizi haya ni mengi na migomba hii inakaa kuanguka.

Kuna mashimo, mashimo haya yamepandwa migomba . Migomba hii ni mirefu juu kuna matawi marefu. Matawi haya ni ya rangi ya kijani kibichi. Chini kuna mchanga katikati ya migomba hii , mbele ya migomba kuna miti iliyo mifupi ya majani ya kijani kibichi.

Ng'ombe wamelala chini kwenye mchanga. Ng'ombe hawa ni wa rangi ya hudhurungi. Chini kuna manyasi mafupi. Nyasi hii ni ya rangi ya kijani kibichi. Ina matawi madogo marefu.

Migomba, migomba hii ina matawi, matawi haya ni ya rangi ya kijani kibichi na matawi haya ni marefu. Kuna mawingu ya rangi nyeupe, anga lina rangi ya bluu.

Ng'ombe yuko kwenye chumba. Anaonekana akikunywa maji. Pale nje kuna mitungi miwili ya maji. Nyumba hii imetengenezwa kwa miti peke yake na paa juu pale ya mabati. Huku chini kuna nyasi kidogo, kuna mchanga.